Watu wawili ambao wameshikana mikono. Mtu mmoja mwenye amevaa glavu na mwingine mwenye hajavaa. Huyu mwenye hajavaa anaonekana kuwa na shida ya ngozi kulingana na vidonda ambazo ziko kwa mikono yake. Na mwenye amevaa glavu ndio anakaa kuwa ni daktari na anakagua shida ya ngozi yake.

Hawa ni watu ambao wanaoga mikono zao. Kuna mama na baba ambao wanaendelea kunawa mikono zao, alafu kuna wawili wamesimama wakisuburi pia kunawa kutumia maji na sabuni. Huu unaonyesha kuwa usafi unazingatiwa hapa.

Watu wawili, mmoja ni mama aliyeshikilia mtoto adungwe na huyo mwingine ni daktari anayetibu mtoto. Inaweza kua huyu mtoto anapewa chanjo ama ameletwa kutimbiwa kwa sababu ako na ugonjwa fulani. Kuna machini mingi ziko pale nyuma ,vitu mingi ya dawa na vitu za kuwekelea dawa.

Ni jengo ambalo limeporomoka, inaonekana ni jengo ambalo labda ilipata ajali ya uporomozi ndo ikaanguka chini, na sasa kunaonekana kuwa kuna watu wamekuja kuangalia ni nini inaendelea haswa huku. Inaonekana ni watu kutoka kampuni ya kusaidia mashida kama hizi ya nyumba kuanguka chini.

Kuna baba mmoja ambaye ako hapo anasimama akiwa amejisaidia na kijiti kuonekana kuwa umri wake umeenda ama ni mtu ambaye amekomaa. Pia kuna maandishi ambapo yameandikwa hapo ya kwamba kuna daktari aina ya mganga ambaye anapatiana madawa hizi zenye zimeandikwa hapa chini.

Watu wawili wote ni daktari, moja ni mgonjwa. Mgonjwa amelala kwa kitanda akisaidiwa na daktari. Daktari pia ndio anakangua meno yake, na ni taktari wa meno, na huyu daktari amevaa mavazi ya madaktari, na tunaona amejikinga kwa kufunga barakoa kwa mdomo yake na akavaa gloves kwa mikono yake.

Ni vifaa ambavyo vinashtua kabisa, ni vitu ambavyo havitumiki na ni vitu ambavyo vinatumika sana na waganga. Inaonekana kuwa hapa ni kwa mganga kwa sababu, kuna vitu ambavyo vinatisha na inaleta mshtuko kwa watu, ivo ni wazi kuwa hapa ni kwa mganga.

Ambao wamesimama wameshika makaratasi, ni akina dada, na pia kuna vijana wa kiume. Wameshika makaratasi, na pia kuna makaratasi za usafi, zenye ziko kwa mabox ziko hapa chini, zenye zinatumika na mtoto msichana na kila mwezi akiwa na siku zake za hedhi na tunaona ni mingi sana.

Ni mama ambaye anaosha mikono. Ana anawa mikono zake akitumia maji ya tap. Anafurahia sana na anaonekana kuwa na furaha kwa uso yake kupata haya maji. Ni mahali ambapo panajengewa maji kulingana na venye tunaona imejengwa vizuri.

Hawa wauguzi wawili ama madaktari wawili wakinadada wakiwa wako huko kwa wadi ya watoto kipande cha nasari , wanaonekana kuwa wanashughulikia mtoto huyu daktari wa kwanza, watoto wachanga ambao wamezaliwa, wametoka tu kuzaliwa na wakona upungufu fulani, labda wako na kilo ya chini ndio wanawekwa huko ili waweze kutibiwa na wapate nguvu.

Hizi ni madawa kuna madawa ambayo imeandikwa hapo juu kwa karatasi kuwa inaitwa Stamaril .Pia kuna dawa ambayo iko kwa chupa pia ni ya Stamaril na pia kuna mashindano hapa chini ya kudungia mgonjwa. Yanaonekana kuwa ni mashindano ya hio dawa ya Stamaril na ni mashindano manne.

Hawa ni wanadada , daktari ambaye anasaidia kumfunga mtoto leso ni mtoto anayeonekana kuwa ni mdogo na ametoka tu kuzaliwa ni kama ako tu kwa wadi, pia kuna mashini mingi ziko hapo ndani ,tena tunaona kuna runinga pale kwa ukuta.

Mama mmoja anaonekana ni mwanafunzi kulingana na koti alilovaa na akona kitu ya kifaa cha sauti. Anatumia ni kaa kuna kitu anataka kutangaza. Pia huyu mwenye anatangaza anajikinga na magonjwa mbalimbali kwa kujifunga barakoa kwa mdomo yake.

Watu wanaochota maji na kuna mitungi mingi zimepangiwa laini ndio zipate kuchota maji , kunaonekana kumekauka sana na kumekuwa na ukame ndio maana watu hawana maji haswa wamekuja kutafuta maji kwa hii nyumba ya kuuza maji ni watoto na akina mama ndio wamekuja kutega haya maji.

Mama mmoja ambaye ameketi chini, anaonekana kuwa anadungwa sindano na daktari, anaedelea kumdunga na huyu mgonjwa anajikinga na magonjwa mbalimbali, kwa kufunga mdomo yake kwa barakoa, na ni kama kuna kitu anaangalia kwa huyo upande mwingine kwenye daktari amesimama.

Anaonekana mtoto ambaye anapakwa rangi kwa makucha zake. Hii inatumika sana sana kama kuna kampeni ya chanjo yenye inaendelea na inaonyesha kuwa huyu mtoto ameshadungwa tayari ndio maana anapakwa hio rangi. Anapakwa hio rangi ili apate kuonyeshana kuwa ameshapata chanjo tayari.

Daktari mmoja anaonekana pale kwa wadi ya watoto ama mahali ambayo inajulikana huko kwa hospitali kama upande wa nasari .Mahali ambapo watoto wamezaliwa wakiwa na upungufu fulani wanawekwa kwa incubator .Huyu mtoto mdogo anaonekana kuwa anaumia kabisa kimwili kwa sababu ako na mashini mingi ambayo amewekewa, na pia daktari anaonekana kuwa anapima hali ya kifua yake.

Hawa ni watu wawili, mmoja ni daktari ambaye anamhudumia huyu mama, mwenye anataka kudungwa kwa mkono yake, inawezakuwa huyu mama amekuja kutafuta matibabu ama amekujia chanjo fulani, na daktari sasa ako tayari kumdunga, na huyu dada anaonekana kuwa anafurahia kutibiwa.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kunawa mikono yake, anaoga mikono yake kutumia maji na sabauni, na ni mtu ambaye anaonekana kufanya kazi ya ulinzi kulingana na sare ama mavazi zake, inaonekana huku kunazingatiwa usafi kwa sababu tunaona kuna maji mengi ambayo yamewekwa hapa ya kuoga mikono.

Watu wawili wako hapa. Mmoja ni daktari, mwingine ni mama ambaye ameleta mtoto wake mdogo kutibiwa. Daktari anaonekana kuwa anatibu huyu mtoto. Labda anapatia mtoto chanjo ama anatibu kwa ugonjwa fulani. Anaonekana akidunga mtoto kwa mkono. Akishadunga ndio anampangusia na kitu ambayo ameshika kwa ile mkono mwingine.

Hawa ni watu wawili, mmoja ndiye daktari ama muuguzi na ndiye anashughulikia mtu, anadunga mtu kwa mkono, ameshampatia dawa na sasa ameshika kitu ya kujipanguza akishadunga dawa kwa mkono ya huyo mtu.